Kuna waschana wawili wanaoncheza mpira kwa lugha ya kimombo tunaita basket ball na mmoja aliyeshikilia mpira ana nguo za kijani kibichi na kando yake ni yule aliye na nguo nyeupe na nyuma kuna mashabiki waliokaa kwenye viti.

Kuna wanaume wengi ambao miongoni mwao ni walioketi na waliosimama, wale ambao wamesimama wana vuvuzela huku mwingine ameshikilia simu na nguo ambazo amevaa ni za rangi nyeusi.

Kuna watu wawili ambao wameweza kutazama kamera, mmoja ni mwanaume ambaye amevaa jaketi, ambayo ni ya rangi nyekundu ya aliyekuwa raisi mstaafu wa nchi ya Kenya, mwingine ni mama ambaye pia ameweza kutabasamu.

Kuna watu ambao wameweza kukaa chini huku wanatumia tarakilishi zao na nyuma kuna ukuta ambao umeandikwa " Towards service excellence " kwa maneno ambayo ni ya rangi nyekundu.

Kuna watu watatu waliokaribu na kamera ambao mmoja ni jaji mwingine ni Rais mkuu wa jamuhuri ya Kenya. WA tatu ni make wake na Rais ameweza kushikilia Bibilia, kana kwamba anakula kiapo.

Kuna watu watatu ambao wamesimama huku wameshikilia karatasi tatu, mtu mmoja ni rais wa Kenya wa Jamhuri na aliye katikati ni mwanamke ambaye ni hakimu mkuu, na kando yake ni mtu ambaye anaitwa, Wetangula.

Kuna watu, kuna watu saba katika picha hii. Wanne wamevaa suti, wawili wameshikilia barua mkononi na mmoja ni askari. Askari ambaye amevaa mask .Na wapo mbele ya jengo lililo andikwa, Department of Immigration Services, passport control office ,iliyo na rangi ya yellow .

Kuna mkutano ya wanasiasa. Wanasiasa watatu aliyo karibu sana na camera , Moja wao ambao yupo katikati anaitwa Mike Sonko ambaye ameweza kuvaa kofia ya god father ya rangi nyekundu.

Posta inaonyesha mikono miwili ambayo imeweza kusalimiana ndani ya duara lililokuwa na mpaka ambao ni wa rangi nyekundu kisha chini yake, maneno yameandikwa "Tuko pamoja" kwa herufi ndogo.

Kuna mama mmoja ambaye ameweza kuinua bibilia kuashiria ya kwamba ana kula kiapo na mbele yake kuna microphone ambayo anaongelea kutumia na pia ipo jukwaani ambalo limeandikwa Republic of Kenya.

Kuna jengo ambalo limeandikwa the judiciary kwa capital letters , na katika front page hio kumeweza kuandikwa majina yafuatayo Human resource policies and procedures manual .

Picha inaonyesha kuwa kuna watu ambao wameweza kuvaa kofia za ODM na wanaume wawili wameshikana mkono mmoja akiwemo yule ambaye amevaa suti nyeusi na ambaye ni kinara wa ODM na ameweza kuwekewa mic za kuongea.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ana nywele refu kabisa na ameweza kuvaa nguo nyeusi na amekaa kwenye kiti ambacho ni cha rangi nyekundu akizungumza na mhudumu anatumia tarakilishi na kuna maandishi ambayo yanasema government .

Hii ni Huduma Centre na ndani kuna sura ya mtu mmoja anayejulikana kama Justin Muturi ambaye ameweza kuvaa shati nyeupe , kando yake kuna mtu aliyevaa suti ya rangi nyeusi. Mbele yao kuna mama mmoja ambaye ameweza kuvaa buibui.

Kuna jengo moja lililo na rangi nyeupe na lina majina yafuatayo Huduma Kenya . Chini yake kuna watu ambao wamevaa nguo nyeupe na nyeusi ambao ni mchanganyiko wa mabibi na mabwana .

Kuna watu wengi ambao wavaa nguo zinafanana, zenye rangi ya samawati. Miongoni mwao, kuna wale ambao wamevaa kofia na wale hawajavaa. Wale ambao wamevaa suti na wale hawajaweza kuvaa na kuna wale ambao wameinua mikono juu.

Kuna watu wengi ambao miongoni mwao kuna wale walio simama na kuna wale wengine ambao wameketi. Hii ni benki na kuna askari mmoja aliye simama kando ya wale ambao wako kwenye kaunta.

Kuna wachezaji wawili ambao wanaonekana kucheza mpira wa kandanda. Mmoja akiwa amevaa ya nguo za samawati yenye namba 24 huku mwingine amevaa nguo ya manjano na mbali kabisa kunaonekana wachezaji wengine wanatembea.

Mwanamme mmoja ambaye ameonekana ameinua biblia kanakwamba anakula kiapo yupo mbele ya watu wengi ambao wanatazama kamera kwa kutabasamu huku bibi yake yupo kando anamtazama kwa kushangaa.

Kuna watu wanne ambao wanafanya kazi katika ofisi fulani, mama mmoja ambaye ameweza kuangalia kamera, ameweza kuvaa nguo ambazo ni za nyeusi, na nguo ingine yenye mikono mirefu ambayo ni ya samawati.

Kuna watu ambao wameweza kuketi na mwanaume mmoja aliye na kipara ameweza kutazama pande nyingine mbali na kamera huku msichana mmoja ambaye anaonekana kukunja sura ambaye hajasuka ameweza kutazama kamera.

Kuna wanaume wawili ambao wameweza kuvaa vifaa fulani kichwani ambavyo huwa vinatumiwa na majaji na kuna maikrofoni ambazo zimeweza kuwekwa mbele yao ni kama wanazungumza na kanakwamba wanakula kiapo.

Kuna maji machafu ambayo yanapita na juu yake kuna mifereji mikubwa ambayo inapita na ni ya rangi ya kijani kibichi. Mbele kabisa kuna ukuta unaoitwa wire mesh kwa lugha ya kimombo.

Kuna watu wengi ambao wako kwenye foleni, nje ya hema, na kuna mama mmoja anaonekana kujifunga lesso shingoni na amebeba karatasi. Walio ndani ya hema ni watu ambao wamekaa kwenye viti zilizofungwa na vitambaa.

Kuna wanaume ambao wamesimama, mmoja amevaa meski na ametabasamu mwingine amevaa suti nyeusi na kofia huku wengine waliovaa nguo ambazo ni za rangi tunayoiita maroon kwa lugha ya kimombo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kusimama huku amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi na mbele yake kuna watu ambao wamekaa kwenye viti na mbele kabisa kuna wafanyikazi wanaotumia tarakilishi.

Kuna watu wengi ambao miongoni mwao wawili wameweza kushikilia bendera, na bendera hiyo inasoma maneno ifuatayo Bandari fans we came here to win na kuna logo ambayo ina maneno mengine makubwa ya rangi nyekundu.

Kuna wachezaji wawili. Mmoja ambaye ameshikilia mpira ni mchezaji wa Kenya na amevaa nguo ambazo ni za rangi nyeusi na kisha huyu mwingine, ambaye anachengwa, amevaa nguo ambazo ni za kijani kibichi. Nyuma kabisa, kuna viti ambavyo havina mashabiki.

Huu ni mchezo ambao unaonyeshana kuwa ni wa kandanda, na mbele kabisa kuna mashabiki wengi na karibu na kamera kuna wachezaji ambao wamevaa nguo za machungwa na wengine wamevaa nguo za kijani kibichi.

Kuna vijana wengi ambao wanaonekana kuwa wamekula miraa na wameweza kusuka nywele wengine wakiwa wameinua mikono shati ambazo wameweza kuvaa ni za rangi ya manjano na zimeandikwa Tusker.

Kuna maandishi ya rangi nyeupe yanayosema Supreme Court of Kenya na chini yake yamesema LGBTQ+ Community have the Right to Freedom of Association, which includes the right to form an association of any kind .

Hapa kuna mkutano. Na mkutano huo kuna mtu ambaye anaongelesha wengine. Anayewaongelesha ana nguo nyeupe na wanaoongeleshwa wana skafu nyekundu na nguo nyeusi. Wamekalia viti vyeusi.

Kuna wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wanaonekana kukimbia uwanjani, huku mmoja amevaa shati lililoandikwa spot pesa ya rangi ya kijani kibichi na mwingine amevaa ambalo limeandikwa betika.

Picha inaonyesha mwanamke aliyeketi mbele ya mabango ya tume ya mahakama amevaa mihiwani na suti ya buluu inaonekana akizungumza kwa tabasamu akiwa kwenye mahojiano ya nafasi ya majaji ya mahakama kuu ,mbele yake kuna jina lake Helene Rafaela Namisi.

Posta inaoyesha jina ambalo linasoma kama jubilee ,mbele pamoja na juu yake kuna ndege ambaye yuko ndani ya duara ambayo ni logo na huyo ndege ameweza kuuma matawi.

Hawa ni mashabiki wengi ambao wanaonekana kuwa na furaha tele tele na wengi wameweza kuwa na bendera mkononi ya kenya kuna wale waliovaa miwani, kuna wale ambao hawajavaa, kuna mama mmoja ambaye amevaa nguo ya kijani.

Hizi ni ofisi za huduma ambapo kuna watu wengi ambao wamekaa chini kwenye viti ambavyo ni vieusi na wale ambao wanashughulikia tarakilishi ambazo pia ni nyeusi wapo wamekaa karibu na dirisha.

Kuna mwanaume mmoja aliye karibu na kamera na nyuma yake kabisa kuna mashabiki wengi sana walioketi chini na amevaa kofia ya kijani kibichi iliyoandikwa KDF .

Kuna mashabiki ambao wanaonekana kuwa na furaha kubwa, shabiki mmoja ni mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi ya raga ya Kenya, na amevaa pia miwani machoni mwake na kuna mwanaume aliye nyuma yake pia ambaye amevaa miwani.

Kuna watu wengi ambao kuna wale ambao walio nje ya hema na walio ndani ya hema kuna wale walio na laptopu ama tarakilishi na huko mbali kuna gari lililo pakiwa la rangi nyeupe.

Kuna watu wengi sana ambao wamekusanyika mahali pamoja. Miongoni mwao ni watoto na vijana ambao wameinua kibandiko ambacho kina maneno yafuatayo, Al-aziza fc.Na uko mbali kabisa kuna miti ambayo imepandwa.

Kuna watu wengi ambao miongoni mwao wamama ndiyo wenye idadi kubwa na wengi wamebeba watoto wengine wanatembea huku wameshikilia watoto chini, nyuma yao kuna majengo na pia miti ya kijani kibichi.

Picha inaonyesha wana chama cha ODM na kila mmoja wao ameweza kuvaa kofia ya ODM ambayo ni ya rangi ya machungwa kisha anaongelea katika podium ambayo imeandikwa ODM.

Hapa ni huduma center ambayo ni ya nchi ya Kenya. Na katika viti za mbele ambavyo vina rangi nyeusi wako wasichana wawili ambao wamekaa kando ya mwanaume mmoja, aliyevaa kofia ambayo ni ya rangi ya nyeusi.

Hapa kuna Rais wa jamuhuri ya Kenya anayeitwa Rais Wiliam Ruto wameweza kusalimiana na cj anayeitwa Martha Koome wakiwa wameshikilia kijitabu ambacho ni cha rangi nyekundu

Watu wameweza kupanga foleni na kisha kuna wengine ambao wameweza kukaa chini. Maandishi ambayo yako kwenye ukuta wa jengo hili ni Huduma centre GPO Nairobi. Kando yake kuna alama ya mtu ambaye anakimbia na kumeandikwa entry or kuingia.

Kuna watu ambao wameweza kusimama huku wengine wakiwa wameketi, waliokaa chini ni wamama wawili waliovaa nguo nyeusi nani kanakwamba wanawaandikia kitu fulani katika karatasi, mbele kuna mama mmoja aliyebeba mtoto na amevaa kofia.

Katikati kuna picha ya William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya upande yake ya kushoto kuna askari na upande wake wa kulia kuna chief justice ambaye anaitwa Martha Koome.

Kuna trakta moja ambalo linachimba barabara ,,na kando huko kwa umbali kuna machumba ambayo hayajaweza kumaliziwa na kuna mabati ya rangi ya samawati chini yake. Jina lililoandikwa katika trakta hili ni "Hyundai".

Kuna watu ambao wanaweza kusimama, miongoni mwao kuna wale waliovaa nguo nyeusi na nyeupe, kando kuna viti vyeusi na nyuma kuna ukuta ambao umeandikwa towards service excellence Huduma Kenya.

Kuna wanaume watatu ambao aliye mbele amevaa nguo nyeupe na walio nyuma wamevaa nguo nyekundu huku sura zao wameweza kujichora bendera ya Kenya na wanatumia simu kujirekodi.

Kuna watu watano ambao wameweza kusimama miongoni mwao watatu ni wanaume na wawiwili ni wanawake. Wanaume hao wameweza kuvaa suti ambayo ni za rangi nyeusi huku wanawake hawa wameweza kuvaa nguo ambazo ni za mahakimu.

Kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa ndani ya hema na hema hilo lina karatasi ambazo zimeandikwa " Identity cards, HELB, SHA " na mbele kabisa kuna watu ambao wamebebwa na pikipiki.

Kuna watu wanne ambao wameweza kusimama mbele, na mmoja ni mwanaume ambaye amevaa suti huku akiongea kutumia mikrofoni, huku ameshikilia bibilia kuonyeshana ya kwamba anakula kiapo, na kando yake ni mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe.

Hapa ni huduma Center na kuna maneno ambayo yameweza kuandikwa hapo juu ambayo yanasema, Uwezo Fund Services . Mengine ni kama, kuendeleza huduma bora.

Kuna watu watatu ambao miongoni mwao kuna mama mmoja anayetumia tarakilishi huku wamaume wawili wamevaa suti nyeusi na juu ya meza kuna kamera ambayo ina rangi nyeusi.

Kuna wanaume watatu ambao wamevaa kofia za rangi nyekundu, mwanaume mmoja aliyevaa suti ambayo ni nyeusi anaongelesha watu hao wote na miongoni mwao kuna wamama pia.

Kuna barabara ya lami ambayo ina watu wanaonekana kutembea huku magari yakiendeshwa. Huko mbali kuna miti na hapa karibu na kamera kuna mtaro iliyo na takataka nyingi sana kuonyesha uchafu.

Kuna mama mmoja ambaye ameweza kusuka nywele na amekaa kwenye kiti cha rangi ya nyeusi na anaongea kutumia makrofoni. Na nyuma kuna maandishi yafuatayo " The Judicial service commission .

Kuna jumba ambalo linaonyeshana kuwa kando yake, kuna tanki ambayo ni ya rangi nyeusi. Ambapo kuna mpira ambao umetolewa ndani ya tanki hiyo. Ukiteremka chini na pia gazi ambayo ni ya chuma.

Kuna wanaume wawili waliovaa suti nyeusi, na wanasalimiana mbele ya majaji wawili ambao pia tunawaita wahukumu kwa lugha ya kimombo na wameweza kuvaa nguo ambazo ni nyekundu.

Kuna meza ambayo imefungwa kwa kitambaa cha kijani kibichi na mbele yake kuna watu ambao wameweza kukalia viti za plastiki, na watu wengine ambao wamesimama, na nyuma kabisa kuna wale ambao wako kwenye hema ambalo ni la rangi nyeupe.

Kuna watu wanaonekana kutembea na nguo walizovaa ni za kijani kibichi, huku mmoja amevaa miwani ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na shati lake limeandikwa "Sportpesa" na nyuma yake kuna yule ambaye ameshikilia ngoma.

Kuna mama mmoja aliyekatikati mwa watu wawili , mmoja NI mwanaume mwingine ni mama na huyu mama aliyekatikati anakula kiapo akiwa amesimama jukwaani ambalo limeandikwa republic of Kenya.

Kuna gari linalotumika kuchimba barabara na kando yake kuna miti iliyopandwa na nyuma yake kuna majumba ambayo yanaonekana kuwa mabovu na mengine yanayoishiwa na watu.

Huu ni mchezo ambao kwa lugha ya kizungu unaitwa basketball unaochezwa na wasichana waliovaa nyeusi na wengine wamevaa nguo nyekundu nyuma kabisa kuna mashabiki wanowashabikia.

Habari hizi ni za Citizen tv, na kuna mama mmoja ambaye anazungumza kutumia microphone , na mbele yake kuna maji matatu ambayo yamewekwa hapo na chupa, na ameweza kuvaa miwani, na pia pete mikononi.

Kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa na furaha kubwa ambao miongoni mwao ni kipa mbaye aliye na nguo ambazo ni za kijani kibichi. Na huko mbali kabisa ni mashabiki waliosimama wakiwatazama.

Kuna watu ambao wamekaa chini na wengine wamesimama huku wakimtazama mwanariadha fulani ambaye yuko kwenye harakati za kuruka juu na nyuma kabisa kuna viti ambavyo viko huko vilivyo na rangi ya kijani kibichi, nyekundu na nyeusi.

Kuna mashabiki wengi sana ambao wengine wamekaa wengine wamesimama huku wakitazama michezo ya wanariadha ama ukipenda ukimbiaji na katikati kuna nyasi ambayo ni ya kijani kibichi.

Hapa ni mahali takataka inapotupwa. Kunaonekana kuwa na takataka nyingi iliyoweza kutupwa hapo. Inaonekana pia ni mchana na jua linawaka.

Hapa kuna wachezaji wawili ambao wanaonyeshana kuwa wanacheza mpira wa kandanda. Na wanachezea kwenye uwanja ambao una nyasi. Mchezaji mmoja ana nguo iliyo na rangi ya kijani, na ingine ya manjano, huku mchezaji mwingine, ana nguo ambayo ina rangi nyeusi na nguo ingine ina rangi nyekundu.

Kuna mashabiki wengi ambao wamesimama na wameweza kuvaa nguo ambazo ni za rangi ya kijani. Kuna pia yule mmoja aliye na vuvuzela ya kupuliza, lakini kuna mmoja ambaye pia ameweza kutoa shati lake na kujipaka rangi ambayo ni ya kijani na ina maandishi meupe.

Kuna mwanamme mmoja mweusi ambaye ameshikilia kalamu huku akiandika na amevaa suti ambayo ni nyeusi na mbele yake kuna mtu mmoja anayetumia tarakilishi mbele yake kuna kamera inayotazama mwanamme huyu.

Kuna mtoto ambaye anaonekana kuwa na nywele kubwa na amevaa miwani huku amejifunga bendera na kushikilia kifaa kingine cha rangi ya manjano mikononi mwake. Kuna wale ambao pia wako nyuma yake ambao wanaonekana kuwa na furaha kubwa.

Kuna wachezaji wanne wanaoonekana kwenye picha ambao wanachea inaonekana ya kwamba mchezaji mmoja ameweza kupiwa kanzu

Kuna wachezaji ambao ni wa tano na mmoja wao ni Opponent k kwa jina la kizungu ambaye amevalia nguo ambazo ni nyekundu. Hao wengine wote wameweza kuvaa nguo za manjano na kaptura za samawati.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti nyeusi na ameshikilia bibilia juu kuonyesha kwamba anakula kiapo na anatumia microphone ambayo iko juu ya jukwaa lililoandikwa REPUBLIC OF KENYA .

Wachezaji waliovaa vinyasa vya rangi ya samawati na shati nyeupe, wameweza kuinua kikombe. Kuashiria ya kwamba wameweza kushinda, katika mchuano ambao walikuwa nao na inavyoonekana wote ni Waafrika.

Kuna wanaume ambao wanaonekana kusimama na nyuma kabisaa kuna vioo na juu kina mabati ambayo yameweza kushikiliwa na vyuma na mbele kabisa kuna wanaume wengi ambao wameweza kukaa chini huku wametazama kamera wakitabasamu.

Kuna dada mmoja ambaye yupo kwenye kaunta ambayo imeandikwa nambari ishirini na mbili na nje kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na mwanamke aliyevaa suti nyeusi pia na amesuka nywele. Na juu kunasoma "Posta Pay".